Benk of africa bmc book ambayo ni branchi ya kisoshi mbele ya benki kuna magari yakundu na gari aina ya toyota benki hii inasaidia wateja kutoa na kuweka pesa.

Mteja ameshika hela ya dora ya kimarekani yenye samani ya dora mia moja akimpatia mhudumu wa benki, ilikumsahidia kumbadilishia pesa husika kwenda nchi husika aliyokwepo.

Sehemu tulivu kwa ajili ya kipata virutubisho, sehemu husika inaitwa baa kwa ajili ya kupata viburudisho vya vinywaji na kupunguza mawazo na kwa ajili ya kukutana na watu mbalimbali kubadilishana mawazo mbalimbali ya kiofisi, ya kimaisha na kusaidiana ili kupunguza mawazo mbalimbali.

Duka ambalo linasaidia wateja kupata bidhaa za maziwa zote zitokanazo na maziwa, duka hili linasaidia mteja kuchagua na kupata bidhaa husika ya maziwa.

Makochi yaliyopo kwa fundi seremala yakiwa katika mitindo tofautitofauti, yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa na kuoneshwa wateja, ili waweze kuchagua aina ya kochi ambalo wanataka na staili na muundo wanaoutaka wao.

Fundi seremala akilanda mbao, akiandaa bidhaa za samani bidhaa hizo ni kama; viti, kitanda au makochi kwa kutumia mbao zitokanazo na misitu.

Soko likionyesha wafanyabiashara wakiuza bidhaa kama mbogamboga kwa wateja wao, hizo bidhaa kuwapitishia kutoka kwa wakulima na kuziuza kutumia kwa kupitia soko.

Nguo zikiwa zimepangwa katika mpangilio mzuri kwenye henga, sanasana nguo hizo ni makoti ya suti; ambayo ipo katika sehemu ya kuuzwa sehemu kubwa ili kusaidia wateja kupata na kuchagua bidhaa wanazozitaka.

Viatu vya rangi tofautitofauti vya kiume vyenye kamba na ambavyo havina kamba vikiwa vimepangwa madukani tayari kwaajili ya kuuzwa

Bidhaa mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio kutokana na aina ya bidhaa katika duka kubwa. Mpangilio huu unasaidia wateja kutofautisha bidhaa ipi na ipi na bei ya bidhaa husika.